Shati ya wanaume ya mikono mifupi ya aina zote na rangi ya manjano, kijani kibichi, nyeupe na pia kuna viatu za wanaume pia ziko na mikanda na zingine hazina. Hapo duka ni safi sana.

Duka la kuuza nguo ya wanaume. Kuna mifuto nyeusi imepangwa kwa mstari mmoja huku mstari mwingine ukona sweta tukianzia na nyeupe ya mikono refu kwa laini moja. Hapa kila aina ya nguo imepangwa kwa mistari na ikona mpangilio wake na sakafu chini ni safi.

Gari ndogo aina ya suzuki imewekwa hapo nje. Kando yake kuna miti zimepandwa zinakaa vizuri na hapo kuna kikingi ya stima ambayo iko nyuma ya gari hiyo.

Gari ya rangi ya kijivu imewekwa kwenye soko la kuuza magari. Yenyewe inakaa ambayo imetumika lakini ni safi na imefungwa milango zote.

Wateja wako kwa soko ya kuuza magari. Kuna moja aina ya toyota, ingine aina ya subaru. Watu wameketi ndani wanajaribu kukagua gari hio na kuona kama inaweza wapendeza wakainunua.

Gari iko kwenye kiwanja ya kuuzia magari, na ya gurudumu mbili nyeusi. Dirisha zote zimefungwa, na kuna gari zingine hapo kando ya miti, zimewekwa wateja waje kuangalia gari.

Gari nyeupe aina ya toyota nissan imefunguliwa mlango, ni safi na kuna mwanaume anatembea akija kuangalia au kukagua gari hii.

Gari ya aina ya Nissan, rangi ya kijivu iko kwenye kiwanja ya kuuza magari. Kuna nyasi hapo kando na mchanga na mlima kidogo pale. Na huko juu rangi ya buluu, hewa ni safi na anga imeng'aa.

Kiwanja cha kuuza magari, tofauti, aina zote hapa, ziko kwenye nyasi, na apa hewa inakaa safi. Kuna misitu pale nyuma na miti mirefu na watu wanaeza kutembea, wakienda kuangalia gari hizo ambazo za uzwa.

Gari nyeupe, aina ya, Tiguan Volkswagen , ni nyeupe, apa chini taa zimewaka gurudumu zake zote ziko sawa, iko kwa pahali pa kuuza, magari.

Mwenye ananunua gari ako ndani ya gari, amepatiwa kifunguo ya gari na mnunuzi muuzaji wa gari amevaa koti nyeupe, ameshika kitabu kwa mkono wake, kijana amejaa na furaha tena sana.

Trela inabeba gari tatu juu, chini hazina gari. Hizo za juu ni gari tatu, mbili nyeupe ya katikati nyeusi. Wanaume wamesimama kando wako tayari kushukisha hio trela.

Trela ya kubeba gari ya bluu. Zimewekwa gari pale juu tatu inatayarishwa kuondoka kwenye hiyo stesheni ya kuuza magari, kwenyewe ni kusafi tena sana na gari zenyewe ziko na vumbi.

Muuzaji gari ananyoosha mkono ikiwa na kifunguo ya gari kwa mwenzake ambaye anataka kununua. Kuna karatasi ambayo ime ilikuwa ni maelewano kati yao wawili. Yeye anaweza tia sahihi kununua gari.

Twaona soko ambayo, inauza viazi zimewekwa kwenye debe, kuna pahali mtu anaweza nawa mkono, pale kuna tango, pale twaona mbilingani, hoho ya njano, na kuna mama anaangalia barabarani, gari inapopita.

Soko haina usafi kabisa. Nyanya ziko pale ziko tayari ,watu wanaweza pita wakinunua. Wamama wanangojea wateja wao siku inakaa nikama ambayo imenyesha, na hapo lazima unavuka ukiwa na utaratibu kidogo.

Kuna aina yote ya rangi mingi ya vitenge, nyeupe, nyeusi na pia pale pamepangwa vizuri sana, kule juu pia kuna kofia zimeekwa pale ndani na pahali pasafi sana.

Nyasi hapa imekauka na kuna mabati iko chini ya nyumba za mali isiyo hamishika. Nyumba enyewe iko na mistari za bluu na zinakaa ambavyo zinajengwa.

Majumba ya mali isiyohamishika na pale kuna pahali watu wanaeza ogelea na huko kuna miti kando na nikusafi kuna nyasi hapo ambayo imekatwa vizuri na mimea pale zimekuzwa vizuri pia.

Ni duka wakubwa ambaye anauza matunda ya aina yote ama vifaa zinatumika kupika. Pale twaona tango, twaona mbilingani, twaona hoho ya rangi ya njano. Kuna hapo nyanya pia na hapa kweli ni pasafi na kuna mtu hapo anajaribu kununua.

Duka la kuuza bidhaa ya Naivas, inauza soda, majarini ya kupaka , na zimepangwa kwa laini na zimeandikwa nambari pale juu . Kuna ishirini na mbili , ishirini na tatu , ishirini na nne na ishirini na tano na ni pasafi .

Duka kuu ya Quickmart inauza bidhaa ya aina zote; hapa tunaona maembe, kuna ndimu pale kuna pahali pa asali na pia kuna watu wawili ambao wanafanya kazi hapo. Mmoja amevaa kabuti nyekundu na barakoa, anasaidia mwenzake kupanga.

Kuna mkate ya aina yote ingine refu na ingine pia ya kuweza kukula ukikunywa supu. Sabuni ya aina ya sunlight, ya kipande na viti za plastiki ya kukanyaga ukitaka kufikia pahali juu, na kuweza kuketi chini.